Dampo la taka ambapo mashine ya manjano inamwaga taka nyingi za karatasi na plastiki. Taka hizo zipo katika rangi ya kijivu na nyeupe. Hii inaashiria changamoto ya afya ya mazingira kutokana na uchafuzi wa taka ngumu. Mazingira yanaonekana na uhitaji wa kusimamia, ili kuleta ubora wa taka ili kulinda afya ya jamii kwa mazingira.

Afya ya mazingira. Watu wazima wawili waliovalia mashati ya kijani wakionyesha hali ya kuwafundisha wanafunzi waliovalia sare za shule namna ya kupanda miti ,upandaji wa miti ni afya kwa viumbe hai na mazingira yanapendeza yakizungukwa na miti na pia majani ya katika hali ya kijani kibichi.